Kuna Supreme Court of Kenya ambayo ni mahakama ya juu ya Kenya. Hii ni mahakama ya juu kabisa katika mfumo wa mahakama nchini Kenya, na hushughulikia maswala ya kikatiba, rufaa muhimu na migogoro ya uchaguzi wa rais.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika kwenye ukumbi huu. Watu hao kila mmoja alichukua kiti yake na kukaa huku akingoja. Pia kuna watu wengine wanatumia kompyuta.

Kuna wachezaji wengi waliokusanyika kwenye uwanja wa kuchezea mpira ya kandanda, wachezaji hawa walivaa jezi ya rangi ya buluu huku wakiwa karibu kuanza michezo.

Kuna watu wawili waliokaa kwenye kiti, mmoja anavaa suti huku mwingine akivaa miwani. Nyuma yao kuna watu wanne. Watu hawa wawili wanatumia kompyuta huku wengi wakisimama na kuwaangalia.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika kwenye kampuni. Watu hawa wote wanavaa nguo nyeusi huku kila mmoja akikaa kwenye kiti chake. Mbele yao kuna mmoja aliyesimama huku akizungumizia kitu.

Kuna timu ya wachejazi ambao wanashangilia sana pamoja na wafuasi wao. Timu hiyo wamevaa jezi ya rangi ya blue pia wako na kikombe ya ushindi, kwa hivyo wao ndio ushindi wa leo.

Kuna vijana wengi waliosimama kwa kwenye laini. Wote walivaa nguo zinazofanana. Fulana iliandikwa KDF, na suruali yao iliandikwa nambari tofauti. Wote walivaa soksi meupe, na rangi ya nguo ni wote meupe.

Kuna timu mbili ambayo ni mchezaji wa kandanda wanaocheza mpira kwenye uwanja. wachezaji hawa wa timu moja walivaa jezi ya rangi ya bluu huku wengine wakivaa jezi ya rangi ya jano. Pia kuna watu wanawangalia huku wakishangilia.

Kuna timu mbili ambayo wanacheza michezo ya kadada kwenye uwanjani. Timu hizi mbili moja wamevaa jezi ya rangi ya kijani uku wengine wakivaa jezi ya rangi ya buluu. Pia nyuma yao kuna watu wanaoshangilia.

Kuna machuma refu iliyojengwa huko juu ikiwekwa tanki ya maji tanki hii ya maji huwa inasafirisha maji kutoka mahali moja hadi kwingine, watu wengi huwa wanategemea maji hii.

Kuna viongozi ambao ni wanaume waliovaa suti waliokusanyika kwenye ofisini. Baadhi ya viongozi hao, mmoja ni mkuu wa chama cha ODM ambaye anaitwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga.

Kuna majaji wengi waliokusanyika kwenye mahakamani huku wakivaa nguo maalum ambayo ni ya rangi nyeusi. Majaji hawa wote walisimama huku kila mmoja akishika fomu yake na kuanza kuzungumza.

Kuna wachezaji wengi waliokusanyika kwenye uwanjani huku wakipanga line, wachezaji hawa wanaonekana wakiwa na furaha tele huku wakitabasamu. Pia walitoka nchini Kenya, nyuma yao kuna wanao shangilia.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika kwenye ukumbi huo. Watu hao wanaonekana wakiwa na furaha tele huku wakitabasamu na kushangilia sana.

Mwanaume aliye simama huku akishika pasipoti ya rangi ya buluu kwa mkono na mafomu zingine, pasipoti hii ni ya nchi ya Kenya, nyuma yake kuna watu wengi waliokaa kwenye hema, na pia kando zake kuna aina za magari.

Kuna umati wa watu ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika kwenye ukumbi huu. Watu hawa wanaonekana wakiwa na furaha tele uku wakishangilia na kushika bendera ya Kenya mkononi mwao.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika kwenye uwanja huu. Watu hao kila mmoja ameshika faili zake, na wengine wamekaa huku wakiandika kitu kwenye karatasi.

Kuna watu wawili mwanaume na mwanamke wanaokaa kwenye ofisi, mbele yao kuna kompyuta, watu hao wanavaa nguo meusi wote wawili, pia kuna viti ambavyo haina watu. Ofisi hii ni ofisi ya kutengeneza cheti cha kuzaliwa na cheti cha kifo.

Katikati ya sokoni kuna shimo refu linalo wekwa takataka shimo hili limejaa sana matakataka pia kuna watu wanaotembea kando ya matakataka hizi bila hata kujali.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika katika ofisi huu. Watu hao wengine walisimama huku wengine wakikaa kwenye laini kwa kiti vyao. Pia kuna askari anayelinda watu.

Kuna kitambulisho mingi zilizo fungwa pamoja na kupangwa vyema. Vitambulisho hivi ni vya nchi ya Kenya. Kwa hivyo wenye hawana kitambulisho watapata kitambulisho chao wakati ufaao.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake walio kusanyikwa kwenye ofisi. Watu hao walipanga laini huku kila mmoja akishika karatasi yake au fomu yake kwenye mkononi.

Kuna watu wanaovaa nguo maalum za kazi huku wengine wakivaa ngo za kawaida kuna mtu anayetumia kompyuta huku mwingine akikaa kwa kiti na mwingine akisimama na kumwongoja.

Kuna umati wa watu ambao wote ni viongozi waliokusanyika pamoja. Wote walivaa suti nyeusi na tai nyeupe shingoni, wengine wakivaa miwani. Watu hao, katikati yao kuna jaji mkuu aliyesimama huku akiongea na wengine wakimsikiliza.

Watu wengi walikusanyika kwenye ukumbi wote walisimama mbele yao kuna watu watatu mmoja wao ni mweshimiwa Raisi wa Kenya akishika Bibilia mkononi mbele yake kuna microphoni kando yake kuna wanawake wawili mmoja akishika fomu na microphoni mbele yake na mwingine akisimama tu.

Kuna mwanaume anayekaa kwenye kiti huku akivaa koti jeupe la maabara na barakoa kwa mdomo. Juu yake amesimama mwanamke anayechukua vidole vyake, pia kando yao kuna mwanamke anayeandika kitu kwa karatasi.

Kuna matakataka yaliyomwagwa kwenye kando ya barabara ambayo si vyema sana, kwa hivyo ni sharti kama ibada serikali wachukue hatua ya haraka na watafute wanaofanya kazi hii.

Kuna umati wa watu ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika kwenye ukumbini. Watu hawa wanaonekana wakiwa na furaha tele huku wakitabasamu pia wameshika bendera ya nchi ya Kenya.

Kuna watu wengi waliokusanyika kwenye huduma hii ya NHIF Center iliwapate usaidizi. Wengi walikaa kwenye kiti huku wakipanga laini kila mmoja anangoja aitwe jina lake.

Kuna watu wawili wanaokaa ofisini mmoja akivaa suti mweusi huku mwingine akivaa shati mweupe, ofisi hii imeandikwa maneno Immigration Officer Passport Application nambari nne, wanaotoka nchi zingine ni lazima wapite ofisi hii ili watengeneze pasipoti yao ya kuingia nchi.

Kuna viongozi wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika pamoja. Wote wanavaa suti meusi. Baadhi ya viongozi hawa mmoja wao ni rais wa zamani wa Kenya anayeitwa mheshimiwa Uhuru Kenyatta.

Kuna wanaume wawili kwenye ofisi hii, wanaume hawa wawili mmoja anakaa huku akisimama, anayekaa anatumia computa na mbele yake kuna magazeti au makaratasi anayesimama pia anaangalia makaratasi.

Ni watu wengi ambao ni mchanganyiko wa wanaume na wanawake waliokusanyika pamoja huku wakikaa kwa viti na kupanga laini. Watu hawa wanaonekana wakiwa wana furaha tele huku kila mmoja akiwa ana fomu yake mkononi.

Kuna mwanaume aliyevaa barakoa kwa mdomo na akaketi ofisi ya huduma kenya, mwanaume huyu anatoa cheti cha police clearance certificate ambayo inamaanisha cheti cha kumbukumu ya polisi na vitu vingine.

Kuna wachezaji wa timu mbili waliokusanyika kwenye uwanjani huku wakicheza mpira ya kandanda. Timu hizi mbili moja walivaa jezi ya rangi ya kijani huku wengine wakivaa jezi ya rangi ya bluu na meupe.

Kuna wachezaji waliokusanyika kwenye uwanjani ambao wote ni wasichana. Wachezaji hao wote walivaa jezi ya rangi ya buluu huku wakizungumza kuhusu timu yao kabla mpira haijaanza.

Kuna watu wengi ambao ni mkusanyiko ya wanaume na wanawake waliokuja huduma Kenya, wafanyikazi wanaofanya kazi huduma hii, kila mmoja amevaa barakoa huku wakiangalia kompyuta na wengine wakisimama.

Kuna watu waliokaa kwenye viti huku mwingine akisimama kuandika kitu kwenye karatasi. Juu ya hiyo meza kuna vitu vingi kama vile kompyuta, vitabu na hata glasi za kukunywa maji.

Kuna watu wengi waliokusanyika kwenye ofisi hii. Wote walikaa huku mmoja akisimama na kumpea ushauri. Ofisi hii ni ofisi ya kutengenezea cheti cha kifo na cheti cha kuzaliwa.

Kuna timu mbili ambayo ni za wasichana wanaocheza mpira ya voliboli, timu hizi mbili moja walivaa jezi ya rangi nyeupe huku wengine wakivaa jezi ya rangi ya kijani. Pia kuna watu wanaoangalia huku wakishangilia.

Kuna hafla rasmi ya kuapishwa kwa afisa wa serikali au jaji nchini Kenya. Mtu aliye katikati akiwa amevaa mavazi ya kitaaluma, anashikilia bibilia kwa mkono mmoja na ana apa mpelea nembo, tasmi ya jamhuri ya Kenya na bendera ya taifa.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika kwenye uwanja huu, watu hao walipanga laini vyema huku kila mmoja akishika fomu yake mkononi. Anayekaa kwenye kiti anaangalia kopyuta.

Kuna timu mbili ambayo ni za wasichana wanaocheza mpiya ya mikono. Timu hizi mbili walivaa jezi ya rangi ya meupe huku wengine wakivaa jezi ya rangi ya bluu. Pia kuna watu wanaoshangilia.

Kuna watu wanaofanya kazi katika Huduma Kenya, watu hao huwa wanatoa usaidizi, wateja wote wanaohitaji usaidizi wa kutoa kitambulisho huwa wanakuja hapa ili wapate usaidizi kutoka kwao.

Kuna huduma centre , tunavyojua huduma centre ni kituo cha serikali kinachotoa huduma mbalimbali kwa wananchi kwa njia ya haraka na ya kisasa. G.P.O inamaanisha ya kwamba ni posta kuu ya Nairobi, kuna watu waliopanga kwa huduma hiyo centre ili wapate usaidizi.

Kuna wasichana ambao wanaovaa jezi ya rangi ya buluu na viatu vya buti, wasichana hawa wameketi huku wengine wakisimama nakushangilia, kwa hivyo timu yao wanacheza na timu zingine, huku wakipea timu yao hamu ya kushinda. Pia nyuma yao kuna wazee waliokaa huku pia wakishangilia.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika hapa. Watu hao wamekaa kwa kiti uku wakipanga laini. Kila mmoja anashika fomu yake kwa mkono uku akigonja aitwe jina lake.

Kuna rais aliye madarakani katika nchi ya kenya anayeitwa mheshimiwa William Samoei Ruto akisimama na jaji mmoja wa mwanamke huku akivaa suti nyeusi. Wote wanatabasamu huku jaji akiiangalia saa yake.

Kuna umati wa watu, wanaokaa mbele ya nyumba ya mabati. Watu hao walikaa kwa laini, kila mmoja ana kalamu mkononi na fomu mbele yake huku wakijaza hiyo fomu. Kuna watu wengine pia walisimama huku wakiangalia wanaoandika hao watu.

Kuna timu mbili waliokuwa wanacheza mipira ya kadada katika kiwanjani. Timu moja walikuwa wanavaa jezi ya rangi ya buluu uku wengine wakivaa jezi ya rangi ya machungwa. Kuna timu moja walioshinda uku na wanashangilia.

Kuna mwanamke mmoja aliyekaa kwenye kiti, na juu yake alisimama wanaume wawili huku wote wakiangalia kwenye kompyuta, kando yao amekaa mtoto mdogo na pia kuna kabati iliyopangwa aina za vitabu.

Rais wa zamani wa nchi ya Kenya anayeitwa mweshimiwa Uhuru Kenyatta akivaa suti nyeusi alisimama mbele ya jaji watatu waliyovaa nguo maalum za kazi huku wote wakionekana wakitabasamu .

Kuna timu mbili wanaocheza michezo ya kandanda kwenye kiwanja. Timu hao mbili moja wanavaa jezi ya rangi nyekundu huku wengine wakivaa jezi ya rangi nyeupe.

Kuna wachezaji wanaocheza mpira ya kandanda kwa kiwanja wachezaji hawa wamevaa jezi ya rangi ya kijani huku wengine wamevaa ya njano. Nyuma yao kuna mashabaki wanao mshangilia ili wajue nani atashinda ama timu gani itashinda.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika kwenye uwanja. watu hawa wanaonekana wakiwa na furaha tele huku wakitabasamu. Mbele yao kuna mmoja aliyesimama aliyeshika bendera ya Kenya.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliovaa barakoa yote walikusanyika kwenye uwanja huu ndani ya hema. Watu hao wanhudumiwa na watu wengine waliokaa mbele yao.

Kuna kijana mmoja anayecheza michezo ya kuruka sana. Kando yake au upande wake kuna watu wengi waliokaa uku wakimwangalia na kugonja ili wajue kama atakuwa mshindi ama sio.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake walio kusanyika kwenye ukumbi huu. Baadhi ya watu hawa wanavaa nguo ya rangi ya kijani huku wakiangalia na kushangilia sana.

Kuna wachezaji wengi wanaokimbia kwenye uwanjani huku wakifanya mazoezi kabla mchezo haijaanza. Wachezaji hawa wote wamevaa jezi ya rangi ya buluu na viatu vya buti.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika kwenye ukumbini, watu hao wanaonekana wakiwa na furaha tele huku kila mmoja akitabasamu, pia wana bendera ya Kenya.

Kuna viongozi wengi waliokusanyika kwenye ukumbi huu, mmoja wao akiwa rais wa Kenya anayeitwa mweshimiwa William Samoei Ruto na mwingine ni mkuu wa chama cha ODM Raila Amollo Odinga.

Kuna wachezaji wengi waliokusanyika kwenye uwanja ili wacheze mpira ya kandanda. Wachezaji hawa walivaa jezi ya rangi ya jano na kaptura ya rangi meusi. Wachezaji hawa wako karibu kuanza kucheza.

Kuna wakimbiaji waliotoka nchi tofauti, wakimbiaji hawa wanakimbia ili wajue mshindi kati yao, pia nyuma yao kuna mashabiki walioshangilia wao.

Kuna watu wengi waliokusanyika mbele ya nyumba ya mabati. Watu hao walikaa uku wengine wakisimama. Waliokaa kuna meza mbele yao, wakona kalamu mkononi na kuna fomu mbele yao uku wakijaza. Hao wengine wana fomu uku wakisoma na wengine wanasimama bila chochote.

Kuna rais wa zamani wa nchi ya kenya anayeitwa mheshimiwa uhuru kenyatta aliyeshimama huku akivaa suti meusi na kushika bibilia mkono kando yake kuna watu waliosimama

Umati wa watu walikusanyika kwenye uwanja. Watu hao, wengi wao walikaa uko juu uku wengine wakisimama huku chini. Watu hao wamevaa nguo tofauti tofauti. Kuna mmoja aliye na mkono bendera ya Kenya uku akitembea.

Wachezaji wengi wanashiriki katika michezo ya kandanda, baadhi ya wachezaji hao wanavaa jezi ya rangi ya manjano iliyoandikwa jina lao na nambari lao huku wengine wakivaa jezi ya rangi nyekundu.

Rais wa zamani wa nchi ya Kenya, mheshimiwa Uhuru Kenyatta, aliyevaa suti meusi anamwongelesha na jaji, aliyevaa miwani, huku akiangaliana na kuzungumza kuhusu mambo anawahusu.

Kuna mwanamke anayekaa kwa ndani ya duka la M-pesa, mwanamke huyu mbele yake kuna wateja wawili wanaovaa suti meusi, wakionekana wakizungumza.

Kuna viongozi wengi ambao ni wanaume waliovaa suti walikusanyika pamoja. Viongozi hawa wanasimamia chama chao ambayo ni chama cha ODM.Mkubwa wao anaitwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika kwenye majengo kubwa ya ghorofa. watu hao walipanga laini na kuketi huku wengine wakisimama na kuangalia yaliyotendeka huku mbele.

Kuna pipa la takataka ambalo ni la rangi ya hudhurungi lililowekwa mbele ya nyumba. Pipa hili la takataka halina uchafu wowote bado, kwa hivyo ni sharti watu wa hii nyumba waokote uchafu na waeke ndani ya hii pipa.

Kuna pasipoti mingi ya rangi ya buluu iliokusanywa kwenye kiboksi moja. Pasipoti hizi ilichorwa simba wawili na uku imeandikwa mwandiko. Pasipoti hizi ni ya nchi ya Kenya.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake walio kusanyika kwenye ukumbi mmoja. Watu hawa wanaonekana wakiwa na furaha tele huku wakishangilia pia wakishika bendera ya kenya mkononi.

Kuna mtu aliyevaa kitu kwa kichwa na macho. Anachovaa iliandikaa kura kwa Moi. Moi ni rais wa kitambo wa Kenya . Pia chama ya Moi ilikua inaitwa KANU.

Kuna mashambiki waliokusanyika kwenye ukumbi wa michezo, huku wakishangilia timu yao na kutabasamu. Kuna wenye waliovalia jezi ya rangi ya kijani huku wengine wanavaa ya rangi mweupe. Pia wameshikia jina la timu yao Gor Mahia FC.

Kuna wachezaji wengi ambao ni wanawake waliokusanyika kwenye uwanja huu. Wachezaji hawa walivaa jezi ya rangi ya kijani na nyeupe na wanagonja mpira iaze uku wakifanya mazoezi yao ya kila siku.

Kuna mwanamke anayezungumza mbele ya kipaza sauti katika kikao rasmi. Anaonekana kuwa kwenye mkutano wa tume za huduma ya mahakama ya Kenya. Nyuma yake kuna bendera ya Kenya na nembo ya tume ya huduma za mahakama, ishala kuwa tukio lina uhusiano na shughuli za mahakama au uteuzi wa maafisa wa mahakama.

Kuna watu wengi waliokusanyika pamoja huku wakionekana wakiwa na furaha tele na kushangilia na wengine wao wakishika maua kwa mikono huku wakishika bendera ya Kenya pamoja.

Kuna watu wengi waliokusanyika, wengine wanakaa uku wengine wakisimama. Wengi wao wanavaa koti meupe uku wengine wakivaa nguo za kawaida. Wanaokaa wanafanya kazi kwa kompyuta. Juu imeandikwa jina Huduma Centre.

kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika kwenye ukumbi huu. Watu hao wote waliketi huku wakionekana wakiwa na furaha tele na kutabasamu. Mbele yao kuna mwanamke aliyesimama.

Rais wa zamani ya Kenya, anayeitwa mheshimiwa Uhuru Kenyatta, aliyevalia koti jekundu alishikilia mkono mwanamke mmoja huku wakitabasamu. Nyuma yao, kuna watu wamekaa na pia kando yao.

Kuna watu waliokusanyika pamoja. Watu hawa ni wachezaji waliovaa jazi ya rangi ya nyekundu ambayo imeandikwa Kenya. Watu hawa wanaonekana wakiwa na furaha tele uku wakitabasamu.

Kuna timu mbili wanaocheza michezo ya netboli kwenye uwanjani, wao ni asichana, timu moja walivaa jezi ya rangi nyeupe huku wengine wakivaa jezi ya rangi kijani. Pia nyuma yao kuna watu walioka huko wakishangilia.

Ni naibu wa raisi wa zamani ya Kenya anayeitwa mheshimiwa Rigathi Gachagua akikaa kwa kiti uku akiweka mkono yake juu ya kitu. Pia kuna wengine wengi wanaosimama juu yake uku wakimuangalia.

Watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake walikusanyika pamoja. Watu hawa wote wanaonekana wakiwa na furaha tele huku wakitabasamu na kuangaliana. Kuna wawili waliosimama mbele huku wakishika vitabu au fomu watu hao wana libasi inayopendeza sana.

Kuna kundi la watu wakiwa ndani ya kituo cha Huduma center nchini Kenya. Watu hawa wanaonekana kuwa kwenye kikao au mazungumzo ya kikazi ambapo mmoja wao aliembele kulia anaonekana akizungumza jambo huku wengine wakiskiza.